Wanariadha wawili wakiwa katika mbio uwanjani. Mmoja wao ni Samuel Muchai aliyekulia ambaye ni mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona. Anaandamana na Chin Kipchumba ambaye ni mwongozo wake.

Orodha ya siku za juma limeanikwa ukutani darasani. Kichwa cha orodha hii kinasomeka siku za wiki ambacho kimeandikwa kwa herufi kubwa na zenye rangi tofauti. Chini ya kichwa hicho kuna majina ya siku saba za wiki yaliyopangwa kwa mstari mmoja kutoka juu hadi chini.

Bango la kielimu lililowekwa darasani haswa kwa wanafunzi wa shule wa darasa la kwanza. Bango hilo lina herufi zote za alfabeti ya kingereza zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Chini ya alfabeti kuna alama mbalimbali za uandishi.